Mwanariadha akiwa kwenye mtumbwi akivuta makasi ya mtoni au ziwani amevaa shati jekundu limeandikwa Kenya. Maji yanaondoa huku nyuma ikiwa na mandhari ya miti na mwangaza wa nje . Hii ni shughuli ya mashindano au mazoezi ya mchezo wa kufua makasi rowing .

Darasa la kisasa lenye sakafu la vigae, madawati ya mbao, na kompyuta zilizopangwa kando ya ukuta, kuna madirisha makubwa yanayo ang, yanayoingiza mwangaza na ubao mweupe, wa kufundishi mbele, hii inaonyesha mazingira bora ya kujifunza kwa shule, au chuo, nchini Kenya.

Watoto wakiwa kwenye uwanja wa michezo wawili kati yao wakishiriki mchezo wa kukimbia huku wengine wameketi kwenye viti wakitazama. Kuna viti vya plastiki na baadhi ya watu wamekaa wakipumzika kwenye nyasi. Mandhari ni ya shule au tukio la michezo au burudani.

Kiti cha darasani cha mbao chenye meza iliyounganishwa upande mmoja kwa ajili ya kuandika. Kiti kina fremu ya chuma na rafu ndogo ya chini kwa kuifadhi vitabu au vifaa. Sakafu ni ya Tile na kuna kiti kingine kama hicho kinachoonekana nyuma.

Wanariadha wa Kenya wakiwa kwenye hafla uwanjani. Wakiwa wamevalia sare nyekundu na baadhi wakiwa kwenye viti vya magurudumu. Mmoja akiwa amebeba bendera ya Kenya. Mandhari ni ya sherehe kubwa, ikiashiria tukio la michezo ya kimataifa au kitaifa, au ufunguzi wa mashindano hayo.

Meza ya darasa la shule, meza hiyo ina dalili za matumizi na sehemu moja ya juu imebomoka kidogo kando kuna kiti la mbao na chuma, ndani ya chumba chenye pazia zenye rangi ya waridi.

Viti wa meza za darasa la shule, vikiwa vimepangwa kwa mfululizo. Meza ziko, meza hizi ni za mbao na miguu ya chuma na baadhi zina rangi tofauti juu, eneo lina sakafu ya rangi nyekundu ya mchanganyiko na kuna ubao wa kuandikia na nyuma yao.

Rafu ya mbao yenye sehemu ndogo ndogo kila sehemu ikiwa na jalada au faili tofauti za kuhifashi karatasi na hati muhimu . Baadhi ya jalada ni za rangi ya bluu, nyeusi na manjano zikiwa zimepangwa vizuri ndani ya rafu. Hii ni njia nzuri ya kupanga na kutunza nyaraka afisini au shuleni.

Wanaume watatu kwenye uwanja wa michezo wawili wanatumia magongo ya kutembea na mmoja yuko katikati anaonekana kama kocha wote wamevaa jezi za michezo na wako kwenye nyasi mbele ya viti vya uwanja vyenye rangi ya kijani na nyekundu , hii inaonyesha mazoezi au mchezo wa watu wenye ulemavu wa viungo.

Chinchila nyota ya Kiswahili kitabu cha mwanafunzi gredi ya pili, jalada lina mchoro ya watu wawili wakiwa wamepanda farasi kwenye uwanja wa mashindano.

Mtu akiwa kwenye mtumbwi wa mchezo akifanya mazoezi kwenye mto akiwa amevaa kofia na sare za mchezo. Wanatoa ishara ya amani kwa mkono mmoja juu ya maji. Hii ni sehemu ya mafunzo ya michezo kwenye mto.

Ukumbi wenye sakafu ya vigae viti vyeupe vya plastiki nameza kadhaa zikiwa zimepangwa, kuna boksi jekundu la dharura ukutani upande wa kushoto na dirisha kubwa mbele ikiingiza mwangaza. Ukumbi huu unaweza kutumika kwa mkutano madarasa au ghafla mbalimbali.

Wanariadha wanne wakijumuika kisha kushikana mikono wakiwa wamevaa sare za mbio wakiwa uwanjani . Kuna mistari zilizoandikwa kwenye sare zao ikionyesha wanashiriki mashindano ya riadha. Inaonekana ni wakati wa mshikamano baada ya kukamilisha mbio.

Mtu mwenye kiti cha magurudumu akifanya mazoezi ya ngumi, almaharufu boxing na mengine amesimama karibu yake akishikilia mfuko wa mazoezi . Wote wamevaa glovu za ngumi na wako kwenye chumba cha mazoezi . Hii inaoyesha kuwa watu wenye ulemavu wanaeza pia kujihusisha na michezo yeyote .

Eneo la uwanja wa michezo wa watoto liliokuwa na swing set mbili za rangi nyekundu zenye minyororo ya kuongeza viti vya swing. Ardhi ni mchanganyiko wa mchanga na majani na mabaki ya udongo na kuna miti mirefu nyuma ikizipa kivuli sehemu hiyo.

Wachezaji wawili wa kandanda wenye ulemavu wa miguu mmoja akicheza uwanjani, kila mmoja akitumia magongo maalum ya kutembelea. Wachezaji wamevaa sare tofauti moja kijani mwingine nyekundu na wako kwenye mchanga wakilenga mpira hii inaonyesha nguvu ya mchezo na kujituma licha ya changamoto za kimwili.

Jengo la ghorofa mbili katika eneo la bustani safi na mbunifu. Mbele ya jengo kuna mtaa wa kuuzia au kuishi kwenye mazungumzo ya mti midogo ya kivuli. Kati ya njia hiyo kuna mstari wa bendera uliowekwa katikati. Jengo lina milango na dirisha yenye fremu za rangi ya kijani.

Vijana wenye ulemavu wa mguu wakicheza kandanda uwanjani, wakitumia makongo ya kutembelea, moja anapiga mpira huku wengine wakiwa tayari, kucheza, wote wakiwa na duraha kwenye uwanja wa mchanga, hii inaonyesha ushiriki wa watu walemavu katika mchezo.

Mwanariadha mwenye kiti cha magurudumu akijiandaa kukimbia kwenye njia ya mbio uwanjani wakati wa usiku ana vazi la michezo na glafu akitumia mikono kulia kuhudumia kiti chake magurudumu kwa kazi.

Mwanariadha wa nchi ya Kenya aliyevaa shati jekundu la taifa, lenye maandishi Kenya na bendera ya Kenya upande wa juu wa shati. Anafanya maandalizi au anapumzika kwenye njia ya mbio za uwanjani, akiwa na mkono wa kushoto umeegeshwa kando ya mwili wake. Anavaa saa mkononi na anaonekana kuwa kwenye mazingira ya mchezoni.

Kundi la wanamichezo walemavu walioko kwenye viti vya magurudumu, wakiwa na glovu za ndondi na wakipiga kozi mbele ya kupigwa picha. Wamevaa sare za michezo za Kenya, na wengine wamevalia tracksuit nyekundu. Mazingira yanaonyesha hali za kujiandaa au kufanya mazoezi ya dondi, kwa watu wenye ulemavu.

Darasa la shule lenye meza na dirisha ya mbao na chuma vilivyo pangwa kwa msitari ,kwenye meza moja kuna kitabu cha masomo kilichowekwa juu huku tumepambwa na karatasi nyekundu ,picha na mambo ya kielinu, mandhari ni tulivu.

Jengo refu lenye milango na madirisha mengi lenye paa la bati la rangi ya zambarau au kijivu, mbele ya jengo kuna mande ya miti midogo iliyopandwa katika mistari na mbele yake ni uwanja wa majani yenye mchanganyiko wa kijani na udongo ilionekana ni shule au kituo cha jamii.

Wanariadha walemavu walio kwenye viti vya magurudumu na wenzao wamesimama pembeni, wote wakiwa wamevalia mavazi mekundu na mapambo ya kiafrika, wanaonekana katika hafla rasmi huenda ni wakati wa sherehe ya ufunguzi wa michezo ya walemavu, paralympics kwa kimombo au tukio kubwa la kimataifa hii inaonyesha fahari ushirikiano na hata heshima kwa utamaduni wa Kenya.

Mwanamchezo wa kuogelea akiwa kwenye bwawa la mashindano amevaa kofia ya kuogelea na ameshika ukingo wa bwawa kwa mkono mmoja. Anaonekana ametoka kumaliza mbio au mashindano ya kuogelea. Mazingira yanaonyesha mashindano rasmi, pengine ya Paralympics au mchezo wa watu wenye ulemavu.

Kabati na kompyuta la chuma lenye madoa ya rangi nyeupe na nyeusi ikiwa ma milango miwili mbele inafungwa kabati lina gurudumu chini ikiwa imewekwa ndani ya chuma cha ofisi au darasa lenye kompyuta kwenye meza pembani.

Kando ya mlango wa jengo yenye sakafu ya Trilazzo na kuta za rangi nyeupe. Kuna nguzo nane za chuma zenye rangi nyeusi zinazoegemea paa la jengo na dirisha ndogo juu kwenye kuta. Pande moja kuna udongo una panuka sakafu.

Mwanariadha wa Kenya akiwa kwenye kiti cha magurudumu. Akishiriki mbio kwenye uwanja wa ardhi wenye viti vya blue kwenye jukwaa .Amevaa sare ya maandishi na anasongea kwa kazi barabarani. Hii inaonyesha ushiriki wa watu wenye ulemavu kwenye michezo.

Mashindano ya mbio za riadha uwanjani ambapo mwanariadha wa Kenya aliyevalia sare nyekundu anaibuka wa mbele na mikono juu kuashiria ushindi. Wanaume wengine wawili wakiwa nyuma, mmoja aliyevaa sare ya Brazil na mwingine sare ya njano na rangi ya giza wakikimbia pia.

Waendeshaji mbio wa mita mia moja hamsini wakitizama mbio za mwishoni kwenye mlingoti. Mmoja anakaa chini uso ukitangazwa, na mwenzake ameketi karibu kumtia moyo. Kwenye background kunaonyesho la mda,4.1 ikionyesha rekodi mpya.

Jengo la ghorofa tatu, lililojengwa kwa mawe, na madirisha makubwa ya vyoo. Pembeni kuna urembo na ua wa kijani. Kuna kibao kilichoandikwa visitors please pass through the office . Mazingira yanaashiria eneo la taasisi kama vile shule au ofisi. Mandhari ni tulivu, na ya kuvutia.

Jengo la ghorofa tatu lililojengwa kwa matofali likiwa na milango mitatu miekundu kila mlango ukiwepo kwenye kila ghorofa. Kando kuna bustani ndogo yenye mimea ya kijani. Njia ya matofali inaonekana kwenye milango. Pia kunaonekana ni kusafi.